Kuna wataalamu watatu wa afya wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Mtaalam mmoja aliye mbele zaidi amevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya bluu, kofia ya upasuaji, barakoa ya uso na glavu. Anaonekana akifanya kazi kwa umakini, akiangalia chini kwenye eneo la operesheni.